Ng'ombe wawili nyeusi na nyekundu wanaonekana kuoshwa na kijana mmoja uku mwingine akimnyunyizia maji. Pembeni kuna tangi ambalo limebeba maji inayotumika.